Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno, daktari anazungumza naye ana kalamu na karatasi, chumba kina vifaa vya hospitali.

Mkono umeshika sindano na chupa ya dawa. Kuna sanduku la chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pia kuna chupa kadhaa ndogo za chanjo zilizopangwa mbele.

Ndani ya gari la wagonjwa, kuna kitanda cha kubebea wagonjwa kilicho na mikanda kikiwa tayari kwa matumizi. Upande wa kushoto kuna kiti cha machungwa chenye mkanda ya usalama.

Bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu kwa kiswahili. Maandishi hayo yanataja vitu vinavyoonekana wazi. Pia kuna namba ya simu. Mwanaume amesimama karibu na bango akiegemea fimbo. Kuna mti nyasi zinaonekana.

Mwanaume amevaa suruali ya bluu, barakoa na glavu nyekundu. Ananyunyuzia dawa kwenye mimea mirefu, ana chupa kubwa ya njano mgongoni.

Mwanamke amevaa barakoa usoni, ana glavu mikononi na amebeba sanduku dogo. Nguo zake ni fulana nyekundu na suruali ya jeans . Watu wengi wanatembea nyuma yake inaonekana kuwa eneo la mjini.

Hii ni hafla ya jamii au mradi wa usafi. Kuna watu wanne, watatu wakiwa kati yao wamevalia fulana za rangi ya manjano wakisimama karibu na kifaa cha kuchuja maji. Kifaa hicho kinajumuisha ndoo mbili nyeupe.

Hii ni chupa ndogo ya kioo ina dawa na kofia ya waridi, lebo yake imeandikwa Poliovac na maelezo mengine muhimu yapo pale.

Duka la mitishamba. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mizizi na mimea mbalimbali. Upande wa kulia kuna bango kubwa jekundu, lililo andikwa we are specialist in treating na orodha ndefu ya magonjwa wanayotibu.

Muuguzi amevaa barakoa na nguo za kujikinga akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amevaa kifaa cha kupumulia usoni mwake.

Hivi ni vifaa vya matibabu ikiwemo chanjo na dawa. Kuna chupa ya chanjo ya homa ya manjano iliyoandikwa yellow fever na sindano imelala mbele yake. Pia kuna chupa za dawa na glavu za blue zilizowekwa pembeni.

Mhudumu wa afya mwanaume aliyevaa mavazi ya blue, akimpa chanjo mtoto mchanga aliyekaa kwenye mikono ya mwanamke. Watu wengine kadhaa wamekusanyika nyuma wakionekana kusubiri zamu au kutazama.

Mtaalamu wa afya, anamchunguza mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa na mama yake au mtu mwingine wa kike. Mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe, ikiwa na sehemu nyekundu.

Mikono na miguu ya mtoto akiwa na vipele vingi ,akionyesha ugonjwa wa ngozi , ngozi inaonekana kua na uvimbe na madoa ,ameketi juu ya kiti Cha mbao .

Hii ni chupa nyeupe ya dawa. Imeandikwa Cranberry pills for UTI . Namba na tarehe pia zimeandikwa juu yake.

Chupa ya dawa iliyoanguka na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Kifuniko cha chupa kipo kando na pia kuna kipande cha karatasi ya kupima karibu na vidonge.

Eneo la barabara ambalo limejaa maji ikiashiria mafuriko barabarani, kuta ambazo zina msitu wa maua ya kijani na watu wengine wakiwa wanatembea wakishikilia mwavuli yao.

Mwanamume ambaye anafanya mazoezi kwenye mashine maalum, anaonekana akitumia nguvu mikononi mwake. Mwanamume mwingine amesimama nyuma yake akimsaidia. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya gym au kituo cha kurekebisha afya.

Mwanamke amebeba mtoto na ameketi chini. Daktari anajiandaa kumpa sindano. Mandhari yanaonyesha ukame. Kuna miti michache na nyumba zilizo ezekwa kwa miti.

Mtu aliyevaa mavazi meupe ya Kinga na glovu za bluu ,akipuliza mimea shambani amebeba kifaa Cha kunyunyiza chenye rangi ya chungwa mgongoni.

Madaktari wawili ambao wamevaa sare za upasuaji, barakoa na kofia. Wanaonekana wamejikita katika kufanya upasuaji kwenye uso wa mgonjwa. Wametumia vifaa vya matibabu.

Hili ni lori la mafuta likiwa limeanguka na kuwaka moto, likitoa moshi mweusi mzito. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo, wengine wakipiga picha, ikionyesha ajali mbaya.

Mwanamke aliyevaa barakoa na vesti nyeupe akiwa ameketi nyuma ya meza. Anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Mwanaume mwingine ameketi mbele yake akionekana akizungumza au kusubiri huduma.

Mtu anapokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa na muhudumu amevaa kinga na vazi la blue . Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamekaa chini ya hema, wengine pia wamevaa barakoa.

Chupa ndogo ya chanjo, ikiwa na lebo iliyoonyesha wazi, na majina ya magonjwa inayosababisha kinga, surua matumbwitumbwi na rabel , pembeni kuna sindano na pamba.

Hili ni jengo ambalo linaonyesha maporomoko au limeharibiwa. Mtoto mmoja mvulana amesimama kando akilitazama.

Huyu ni daktari wa macho ,mwanamke aliyevaa miwani na koti jeupe akimchunguza mgonjwa mwanamume kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho ,wote wako karibu na kifaa hicho .

Mwanaume mmoja amelala chali kwenye kitanda chekundu cha uchunguzi, amevaa sweta ya miraba na barakoa, mtaalamu mwingine aliyevaa koti jeupe la daktari anashika goti lake.

Mwanamke ambaye amevaa barakoa ya bluu anapokea chanjo begani. Kifua cha chanjo chenye maandishi Vaccine kipo karibu naye.

Eneo la hospitalini. Madaktari wanafanya upasuaji. Wamevaa mavazi ya kijani kibichi na barakoa. Vifaa vya matibabu vipo pale.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko, huku maji machafu yakiwa yamefurika nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zimezama kwenye maji.

Mwanamke akichunguza sikio la mtu mwingine kwa kutumia kifaa kinachoonekana kama tuning folk .Mwanamke anayechunguzwa ameketi akiwa na shati jeupe na kitambaa chekundu na manjano.

Mwanamke mchanga anatabasamu. Amekaa nyuma ya dawati la mapokezi la kahawia. Amevaa shati la mistari. Juu ya dawati kuna bango kubwa la huduma za meno.

Hawa ni wataalamu wa afya wawili ambao wanaonekana wazi. Wamevalia vitambaa kichwani na barakoa pia. Mwanamke mmoja anaonekana akizungumza na mama mjamzito, ilhali mwingine anamshughulikia mtoto mchanga.

Vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za jadi, zikijumuisha chupa vyungu vya udongo na maganda ya konokono, Vitu vingine vimepambwa kwa shanga, kuna bakuli nyekundu iliyojaa vitu vingi.

Mtaalamu wa afya ambaye amevalia nguo ya zambarau na barakoa, anamchoma mwanamke aliyeketi sindano begani. Mwanamke amevaa kitambaa kichwani na barakoa.

Kiganda cha kibuyu kilichopambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi, kikiwa kimefungwa kamba nyeupe. Kimezungukwa na vitu vingine vya nyumbani kama vile vyombo vya plastiki na chupa kikiashiria utamaduni.

Mwanamke mmoja amevaa barakoa na glovu akimhudumia mwanamke mwingine anayeonekana mgonjwa au amepoteza fahamu kitandani. Mwanamke aliyelala amevaa nguo fupi yenye rasta nyeupe na nyeusi.

Kundi la watu wakipanga foleni, wanasubiri kupokea misaada. Magari meupe na watu wakitwaa vitu yanaonekana nyuma.

Mwanamke mhudumu wa afya amevaa barakoa ya blue na sare nyeupe, akiwa ameshika sindano mkononi akijiandaa kutoa chanjo. Anaonekana kuwa makini sana kwa kazi anayoifanya.

Chupa ya chanjo, chupa moja imeandikwa Measles, Mumps and Rubella virus vaccine . Sindano pia zinaonekana. Kuna vifuniko vya chupa vya rangi ya bluu na machungwa. Vifaa hivi vinatumika hospitalini au kliniki.

Mlinzi mmoja ambaye amevalia barakoa na sare yake rasmi ya ulinzi, akinawa mikono katika chombo kikubwa cha bluu na kina ufuniko wake wa rangi nyekundu. Kuna lango kubwa ambalo ni la kijani kibichi. Mandhari inaonyesha usafi wa umma.

Daktari amevaa barakoa akijiandaa kumpa mgonjwa sindano. Mgonjwa amekaa mgongoni, mazingira yanaonekana hospitalini.

Huyu ni mtaalamu wa tiba asilia ,mwanamke akimsaidia mwanaume kufanya mazoeziya viungo. Mwanamke amevaa koti jeupe ya maabara akipiga magoti kwenye mkeka yenye rangi tofauti.

Hii ni barabara iliyojaa maji mengi. Magari mawili aina ya tuktuk yamekwama ndani ya maji hayo. Mbele ina rangi ya chungwa na nyuma yake kuna tuktuk nyingine ya rangi hiyo hiyo. Upande wa kushoto, mtu mmoja amesimama akitumia mwavuli.

Mwanaume mmoja akishika mguu wa mtu aliyelala chini ambaye sehemu yake ya juu tu ndiyo inaonekana. Mwanaume aliyemshika mguu amevalia fulana ya kijivu na anaonekana kama mtaalam wa tiba.

Hizi ni chupa kadhaa za dawa za miti shamba ziitwazo Zephania Life herbal clinic , zilizokusudiwa kwa matibabu ya kisukari. Kila chupa ina lebo yenye maelezo kuhusu matumizi na namba za simu.

Hii ni kambi kubwa yenye makazi mengi madogo. Ardhi ni kavu na yenye mchanga. Katikati kuna chombo kikubwa cheupe kikiwa kimekaa juu ya meza ndogo ya mbao. Nyasi chache zinaonekana hapa na pale.

Hii ni baadhi ya virutubisho vya chuma, ambavyo majina yao yanaonekana wazi. Kifurushi chenye chupa hii nyeupe yenye vidonge mia moja ishirini. Bidhaa hii ina tangazwa kama chuma chenye nguvu nyingi.

Chupa ndogo ya dawa yenye kofia nyekundu. Juu ya chupa kuna lebo iliyoonekana wazi, ikionyesha chanjo dhidi ya surua, matumbwitumbwi. Pia imeandikwa live virus .

Hiki ni kituo cha chanjo. Mwanamke ameketi akipokea sindano begani. Watu wengine wamevalia barakoa. Baadhi yao wamekaa wakisubiri zamu yao. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya ukumbi mkubwa.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani na barakoa akipokea sindano begani, kutoka kwa mwanamke aliyevaa sare ya nesi na barakoa. Inaonekana ni kituo cha chanjo au matibabu ikisisitiza huduma za afya.

Mtaalamu wa afya ambaye amevalia shati jeusi, anamchunguza mgonjwa meno aliyekalia kiti maalum cha wagonjwa wa meno. Ameshikilia kifaa maalum cha kuchunguza.

Muuguzi anampa chanjo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Amevaa koti jeupe na anatumia sindano. Mezani kuna boxi la njano la kojak safety box , kwa ajili ya kutupa sindano zilivyotumika.

Mtu akifanya usafi karibu na ukuta wenye michoro na ujumbe wa afya. Michoro inaelekeza juu ya kunawa mikono na kunywa maji safi salama.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kimaasai na barakoa ya buluu, akipokea sindano begani. Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya buluu yenye nembo ya UNICEF anampa sindano.

Masanduku na chupa za chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Neno linaonekana wazi color code for measles yameandikwa wazi kwenye sanduku.

Mkulima akipulizia dawa shambani. Amevaa vazi la kujikinga, barakoa, kofia na glavu. Anabeba chombo cha dawa mgongoni. Dawa inanyunyiziwa mimea yenye majani mabichi.

Hii ni chupa ya kinywaji cha miti shamba kiitwacho Mwarubaini herbal drink, kilichotengenezwa kutoka mti wa Neem. Pia unajulikana kama Mkilifi.

Huku ni hospitalini au kituo cha afya. Mwanamke ameelekea kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga na anaonekana akizungumza na kundi la wageni. Wageni hawa ni pamoja na wanaume na wanawake.

Hii ni picha kutoka hospitali au kituo cha uzazi. Inaonyesha wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare zao, wakishughulikia watoto wachanga wawili waliolala kitandani.

Hii ni chupa ya dawa au virutubisho inayoitwa Valvita Iron Chellent. Inaonekana ni kiboreshaji cha chuma. Lebo inaonyesha kuwa inasaidia kupunguza uchovu na kuongeza uundaji wa seli nyekundu za dawa.

Mwanamke amembeba mtoto mgongoni. Ameshika mtungi wa maji wa njano akitumia kamba begani mwake. Mandhari yanaonekana kuwa kame na inaonekana kama mwanamke huyu, amepitia umbali mrefu ili kupata maji.

Huyu ni mtaalamu wa afya au nesi akimdunga sindano mtoto begani, huku mama akiwa amemshikilia mtoto huyu. Wote wamevalia barakoa za samawati.

Daktari wa meno wa kiume, amevaa koti jeupe la maabara, barakoa, miwani na tochi kichwani, akihudumia mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia vifaa vya matibabu ya meno.

Mwanamke amesimama mbele ya kundi la wanawake wengi walioketi chini. Wanawake wengi wamevalia mavazi ya kitamaduni, mandhari ni kavu na milima mbali.

Banda dogo la bluu, lenye mabango limejengwa jangwani. Watu wengi wamekusanyika karibu nalo wakijaza vyombo vya maji vya rangi ya manjano.

Mkono wa mtu ulioshika chupa mbili za chanjo au dawa. Chupa hizo ni ndogo na zina lebo, pia kuna sindano inayoonekana pembeni. Hii inaashiria maandalizi ya chanjo au matibabu labda katika kituo cha afya.

Hii ni barabara iliyojaa maji ya mafuriko huku gari moja likijaribu kupita kwa shida. Miti na majengo yamezungukwa na maji yakionyesha athari za mvua mkubwa.

Watu wanne katika kituo cha afya labda hospitali au kituo cha mazoezi ya viungo. Wanawake, mmoja amevalia koti jeupe la daktari akisimama mbele. Mwanamke mwingine yuko katikati amefungwa vifaa vinavyomsaidia kutembea.

Tangazo la doctor Galazinga linaeleza kama mganga mwenye nguvu. Chini kuna namba ya simu. Vitu mbalimbali kama vile mishumaa, karata za kucheza na vitu vingine vinavyohusiana na uganga.

Mwanamke ambaye amekaa akipokea chanjo, kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyu amevaa barakoa ya bluu miwani na kitambaa cha zambarau kichwani. Amevaa pia sueta ya kijivu juu ya nguo ya kijani. Mhudumu wa afya anaonekana akitumia choma sindano begani.

Wauguzi wawili wakiwa wanashirikiana kwa kumchunguza au kumtibu sikio mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti. Mandhari yanaonekana mazingira ya afya.

Daktari wa meno mwanamke, amevaa barakoa, miwani, kofia ya buluu na glovu akimhudumia mgojwa. Mgonjwa amelala chini na amevaa miwani ya kinga.

Meza nyekundu iliyojaa chupa za dawa na vitu vingine. Kuna chupa za plastiki zenye rangi mbalimbali, baadhi zikiwa na kioevu ndani. Pia kuna vichana vingi vidogo.

Hii ni barabara iliyofurika na maji. Mtu mmoja akisukuma mtu mwingine aliyekuwa anaendesha pikipiki hapo ndani ya maji yaliyofurika.

Uharibufu mkubwa wa maporomoko ya udongo. Mto umetoka nje ya kingo zake, umebeba miti na udongo mwingi. Umati wa watu umekusanyika juu ya kilima wakiangalia chini.

Mtu amelala kitandani anachofanana na cha hospitali, huku kichwa chake kimefungwa kitambaa cheupe na amevaa fulana ya singolte na suruali ya kijivu. Ukuta una rangi mbili, manjano na buluu.

Kundi la madaktari, wote wakiwa wamevalia sare za upasuaji, barakoa na kofia wakifanya upasuaji. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji, wakiwa wamejikita katika kazi yao.

Muuguzi au mtaalamu wa afya ambaye amevalia sare ya blue , ameshika mfano wa mtoto huku akimtazama kwa makini. Amevaa glavu nyeupe.

Lori kubwa lililopinduka katikati ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji machafu yanatiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakiangalia tukio. Mandhari yanaonyesha hali mbaya ya hewa.

Mwanamke amevaa buibui jeusi. Amesimama katikati ya mazingira kame. Mifupa ya wanyama imetapakaa chini. Miti mikavu imesimama nyuma.

Mwanaume akitembea ndani ya maji yaliyotuama. Amevalia koti ya njano, shati jeupe, suruali ya kijivu na buti nyeupe. Pia amebeba begi la bluu mgongoni. Mazingira yanaonekana kuwa mafuriko.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali, zimepangwa kwenye rafu. Chupa nyingi za mafuta zimetundikwa. Kuna ndoo kubwa chini, pia kuna picha za sanaa.

Mtaalamu wa afya ya meno, anashikilia vyombo huku akiwa na kurunzi kichwani. Anamchunguza mgonjwa ambaye amekalia kiti maalum cha uchunguzi wa meno akiwa amevalia jezi ya buluu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga, mmoja amevaa hijabu ya kijani, ameinama akishughulikia kitu. Mwingine amebeba mtoto anaye lia. Wote wamevaa nguo za rangi ya machungwa.

Nyumba ndogo inayozingirwa na maji mengi. Baadhi ya watu wako ndani ya maji wakijaribu kusaidia. Wengine wamebeba vitu vichwani. Hali inaonekana kuwa ngumu sana.

Huu ni uzinduzi wa mradi wa maji, watu wengi wamejikusanya karibu na mfumo wa maji wa bluu na kuna vyombo vya manjano vilivyopangwa chini. watu wengi wawili muhimu wamesimama mbele wakiwa wamevalia suti.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu nyeupe na barakoa ya bluu akifanya kazi na mitungi mikubwa ya oksijeni . Anatumia chupa ya kunyunyizia.

Huyu ni mtaalamu wa afya au nesi akiwa katika chumba cha huduma za kiafya. Amevalia nguo au sare za blue , amevalia barakoa pia. Kuna vyombo vya matibabu kando yake.

Mwanamme anaweka bidhaa kwenye rafu. Ana shati jeupe na shati la mikono mirefu lenye minyirizi. Bidhaa hizo ni dawa za, zina majina ambayo yanaonekana wazi.

Hii ni kituo cha huduma ya afya, ambapo kuna muuguzi au mtaalamu wa afya, akimpa chanjo mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mzazi wake. Watu wengine ambao wamevalia barakoa na kofia nyeupe wanatazama kwa makini.

Chupa nne za virutubisho vya vitamini D, Chupa moja ina maandishi yanayoonekana waziwazi, chupa nyingine inasema no chewable vitamin D . Kuna chupa ya kahawia yenye maandishi mind-body green . Ya nne, ni chupa nyeupe yenye maandishi vitamin D .

Mwanamke anapokea huduma ya matibabu masikioni. Mikono miwili inatumia kifaa maalum masikioni mwake. Anaonekana ametulia, nyuma yake kuna mtu mwingine, anaweza kuwa kliniki au hospitali.

Mwanaume aliyesimama mbele ya matanki makubwa ya maji na bango la mradi wa Water step amevalia fulana ya bluu na suruali ya jeans na anaonekana akishangilia au akitoa ishara ya furaha.

Mtu aliyevaa vazi la kinga la rangi ya beji na kofia, akitembea na kifaa cha kutoa moshi mweupe. Ananyunyiza eneo karibu na uzio wa mabati, labda akifanya udhibiti wa wadudu au usafi.

Vyombo vingi vya asili vilivyotengenezwa kwa maboga, vikiwa vimepangwa kwa kamba na shanga za rangi tofauti. Vimewekwa chini kwenye udongo. Chupa moja ya plastiki ya rangi ya chungwa inaonekana imelala kando.

Chupa ndogo ya dawa, chupa hiyo ina kofia ya rangi ya fedha na kioevu ndani yake. Mbele yake kuna sindano iliyotayari kwa matumizi. Nyuma kuna chupa na vijana vingine vingi vyenye dawa mbalimbali.

Huu ni mchakato wa kuweka alama ya wino kwenye kidole, unaofanywa mara nyingi wakati wa kupiga kura au kutoa chanjo. Mkono wa mtu mzima unashika kidole cha mtu mwingine.

Wanawake wawili wakiwa wameegemea gari la abiria lenye rangi ya fedha. Wamevalia barakoa na glavu nyeupe. Wana mashati meupe na sketi na suruali nyeusi.

Chungu cha udongo kinachotoa moshi. Chungu kina rangi ya kahawia na nyeusi na michoro juu yake. Nyuma kuna vitu vingine vinavyoelekea vizuri, moshi unaenda juu.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo ikiwa imewekwa karibu na sindano. Pia kuna paketi ya pamba ya kuuwa vijidudu ikionyesha maandalizi ya chanjo.

Vifaa vya maabara au matibabu labda vipimo au sampuli . Kuna masanduku mawili yenye rangi nyeupe na njano ikionyesha maelezo na maelekezo.

Chupa ndogo ya glasi yenye rangi ya kahawia iliyo na dawa ya vitamin D3 yenye nguvu. Chupa hiyo ina lebo yenye maelezo ya kina kuhusu mtengenezaji.

Watu wawili wamevaa suti kamili za manjano za kujikinga na maski. Mmoja ameshika chombo chekundu chenye alama ya hatari ya kibayolojia. Wanaonekana kufanya kazi katika mazingira ya viwanda.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye mashine ya mazoezi akifanya mazoezi ya mikono. Amevaa shati la zambarau na suruali ya kahawia. Anaonekana akitumia nguvu kuinua uzito wenye rangi ya buluu.

Kuna aina mbalimbali za dawa na chupa zake. Tunaona chupa nyingi za plastiki na za kioo zikiwa na kofia za rangi tofauti kama nyeupe, blue na kijani. Pia kuna vidonge na tembe.

Madaktari wawili ambao wamevalia barakoa wakionyesha ushirikiano. Mmoja ameshika vifaa vya kumtazama au kumchunguza mgonjwa meno, huku mwingine anaangalia kwa makini akitabasamu.

Kuna mafuriko makubwa barabarani yaliyozamisha magari kadhaa. Magari mengine yanaonekana ndani ya maji hayo ya kahawia ikiwemo pikipiki ya hudhurungi na gari dogo la kijani kibichi.

Mwanamke akifundisha darasani. Ameshika kitambaa cheupe na zambarau mkononi akitabasamu mbele ya ubao mweusi uliojaa maandishi na michoro. Mwanamke mwingine ameketi karibu naye akisikiliza kwa makini.

Mtaalamu wa tiba ya mwili mwanamke anasaidia mgonjwa wake mwanaume. Mgombeshaji amepiga magoti, wako juu ya mkeka wa rangi nyingi.

Hii ni chupa ya chanjo imewekwa katikati. Kwenye kushoto kuna sindano na pakiti ya vidonge. Nyuma kuna chupa za dawa. Rangi kuu ni nyeupe na nyekundu. Inahusu masuala ya afya na dawa.

Hii ni chupa ya chanjo iliyoshikiliwa na mkono uliovalia glavu ya kijani. Chupa ina maandishi yanayoonyesha kuwa ni dozi moja. Sindano imewekwa kando yake.

Chupa ndogo ya chanjo ya Polio iliyoandikwa wazi. Karibu na chupa kuna sindano na stethoskopu nyekundu, zikionyesha umuhimu wa huduma za afya.

Mkono unaonekana ukiwa umevalia glavu za zambarau ,ukiwa umeshika kifaa cha kuchunguza meno ,uso wa mtu unaonekana akiwa amefungua kinywa ili apate kuchunguzwa.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo ya homa. Pia kuna sindano yenye kioevu chenye kuchanganyia. Zote zimewekwa juu ya uso wa kijivu. Vifaa hivi vinatumika hospitalini.

Wanawake watatu ambao wamekalia viti vya jadi. Wamevalia sare za kitamaduni wakionyesha utamaduni na mandhari hayo ni ya asili ambapo wanaonekana wakifurahia.

Hivi ni vidonge vya kijani kibichi vya dawa aina ya Ibuprofen, vikiwa kwenye kifurushi chake cha plastiki na alumini , jina la dawa linaonekana wazi kwa herufi kubwa.

Hizi ni dawa nyingi. Kuna chupa za rangi mbalimbali na vidonge vingi. Baadhi ya vidonge viko kwenye vifungashio, vingine vimetawanyika inaonekana kuwa duka la dawa au gala la dawa.

Mwanamke anatabasamu. Amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ya wellness program . Anashikilia kifaa cheusi kinachofanana na kifaa cha masaji mkononi mwake.

Watoa hudumu za afya watatu wakimhudumia mwanamke mzee. Mwanamke mmoja amevaa glavu na anatumia kifaa cha kimatibabu masikioni mwa wazee.

Kundi kubwa la nzige wengi wakiwa wameketi kwenye majani mabichi ya mimea wakila. Baadhi yao wameficha majani wakionyesha uharibifu mkubwa wa mazao.

Eneo lililofurika maji ya kahawia yakizunguka nyumba kadhaa. Majengo hayo yana paa za mabati ya rangi ya kahawia na fedha. Miti michache inaonekana imezama majini. Inaonekana kama kijiji kimeathiriwa na mafuriko.

Hii ni chupa ya virutubisho inayoitwa Sol-D kutoka Ginnastic Nutrition. Imeandikwa ina vitamini D-tatu. Chini yake imeandikwa inasaidia mifupa, moyo, misuli na mfumo wa kinga.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kioevu chekundu kahawia. Lebo yake inaandikwa ambayo inaonekana kwa urahisi. Pia inaonyesha ujazo wa lita moja au mililita elfu moja.

Watu kadhaa wamekusanyika wakionekana kushiriki shughuli fulani. Baadhi yao wamevaa barakoa na glovu. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe na suruali ya jeans .

Kituo cha afya au kliniki. Muuguzi aliyevaa koti jeupe la maabara, anaonekana akimpatia chanjo au huduma ya matibabu mtoto mchanga. Mama wa mtoto huyu yuko karibu.

Daktari wa meno mwanamke, amevaa barakoa ya blue na kofia ya nywele. Anamuhudumia mgonjwa wa kiume, ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Amevaa miwani ya kinga.